Hii ni shamba ambalo lina undo, bino ya kuwahudumia ng'ombe kwa ajili ya maziwa, nyama au uzalishaji wa ndama, na huweza kuwa sehemu ya biashara au matumizi ya nyumbani.

Katika picha hii inaonyesha shamba ya ndizi na hiyo ndizi ambaye imekua imefika wakati yake ya kukatwa na kupelekwa sokoni.

Ng'ombe ambaye imewekwa mashine kwa matiti yake. Hiyo mashine ni kifaa au mashine inayotumika kutoa maziwa kutoka ng'ombe.

Hapa naona mkulima ambaye ako kwa shamba yake. Mkulima ni mtu anayefanya kazi ya kulima ardhi ili kuzalisha mazao ya chakula au biashara. Anaeza pia kushughulikia na ufugaji wa wanyama kama sehemu ya kilimo mseto.

Na vile naona hapo ni ng'ombe, mtiti ya ng'ombe na watu ambao wanatumia mashini kukamua au kutoa maziwa kwenye titi ya ng'ombe.

Vile naona hapo kwa hii picha, naona shamba ya ndizi ambayo imetengenezwa na ndizi imelimwa laini na hapo kwa mkono ya kulia, hiyo ndizi imemea na iko tayari kukatwa kupelekwa sokoni.

Hapa ni mtu ambayo ako kwa shamba la ng'ombe. Shamba la ng'ombe ni sehemu maalum ambapo watu hufunga ng'ombe kwa ajili ya maziwa, nyama au zao kwa madhumuni ya biashara au matumizi ya nyumbani.

Ni watu ambao wako kwa maabara. Maabara ni sehemu maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya kufanya majaribio ya kisayansi, uchunguzi na utafiti. Hapa wataalumu ufanyakazi mbali mbali kama kupima sampuli, kutengeneza dawa au kuchunguza kemikali.

Kwa hii picha naona mtu ambaye anakamua ng'ombe. Kazi yake ni kukamua ng'ombe na kupeleka maziwa sokoni hili auze apate pesa.

Hapa naona mama ambaye anafanya kitendo cha kuandaa na kutoa chakula kwa watu ili wale, na huweza kufanyika nyumbani kwenye madaha ya Hafla Shubi au taasisi nyingine.

Vile naona hapa kwa picha mathe ambaye anauza ndizi na mteja wake ambaye amekuja hapa kununua ndizi na watu wengine ambao wanapita hapa kwa barabarani.

Kwavile naona kwa picha hii hapa ni shamba, shamba hiyo ambayo imepandwa mahindi na hiyo mahindi inakaa ni kama inakauka au inakufa.

Ni tunda marufu linalopatikana eneo mingi ya Afrika Mashiriki hasa katika nchi kama Uganda , Tanzania, Kenya na mingi. Ndizi hulimwa kwa wingi na hutumika kama chakula cha kawaida au tunda la kula mbichi.

Naona vitu za zamani zilizotumika na wazazi wetu ama watu wa zamani, kama hii jegi ambaye ilikuwa wazazi wetu walikuwa wanatumia kuweka maziwa ya ng'ombe ama ya ngamia. Kuweka hii jegi na kupeleka sokoni kuuza maziwa.

Hapa naona shamba. Shamba ni eneo la ardhi linalotumika kwa kilimo, ufugaji au shughuli za kijijini kama bustani, au hii shamba ni shamba, vile inaonekana ni shamba ya ndizi.

Huyu ni mzee ambaye anakamua ng'ombe. Kukamua ng'ombe ni kitendo cha kutoa maziwa kutoka kwenye matiti ya ng'ombe kwa njia ya mkono au kwa kutumia mashine maalum.

Hawa ni watu ambao wanafanya shughuli ya kuandaa au kupanda na kutunza mimea katika ardhi ili kupata mazao kama chakula, malisho ama biashara.

Hii hapa ni sehemu ya ardhi iliyopandwa mimea ya migomba kwa ajili ya kuzalisha ndizi kama zao la chakula au biashara.

Vile naona kwa hii picture ni ndizi ambayo imekatwa na ikaletwa hapa sokoni na ikapangwa vizuri kwa laini na iko tayari kuuzwa.

shamba ambalo linaonyesha dalili za kupoteza unyevu kwenye udongo na mimea kwa sababu inaeza kuwa ukosefu wa mvua au maji ya kumwagilia

Hii ni aina ya shamba maalum, ambalo linafungwa wanyama kama ng'ombe, mbuzi au ngamia kwa ajili ya kupata maziwa au kuwauza kwa matumizi ya binadamu.

Hii ni shamba la ng'ombe au shamba la mpigo asali wanafuga ng'ombe kwa ajili ya maziwa, nyama au udhumini wengine kama mbolea na usafirishaji.

Kwa hii picha naona gari ambaye imeleta ndizi kutoka shambani na kuleta hapa sokoni na kijana mwingine ambaye anashukisha ndizi kutoka gari na kumletea ama kumshukishia mama wa ndizi.

Hii ni tunda ya ndizi ambayo imeiva na mwenye anashika kwa mkono ametoa ngozi anataka kukula. Hii inapatikana kwa Mashariki Afrika hasa Kenya, Tanzania na Uganda.

Kwa vile naona mtu au mfnayikazi ambaye anatumia kokoto yake ama hii gari yake ndogo kubeba maziwa kwenye shamba ya ng'ombe na kupeleka kwa sokoni kuuza.

Watu ambao wanatumia kifaa kinachotumika kukamua ng'ombe kwa maziwa kwa njia ya kisasa, badala ya kutumia mikono, machine hii huvuta maziwa kutoka kwa ng'ombe, na kuyaingiza moja kwa moja kwenye chombo safi kwa matumizi au kuhifadhi.

Hii ni tunda ambalo linatokana na mmea wa ndizi na linaloliwa na watu katika hali mbalimbali kama tunda mbichi, tunda mbichi lililopikwa au tunda lililokaushwa.

Ni tunda maarufu linalopatikana katika maeneo mingi ya afrika mashariki hasaa katika nchi kama Tanzania, Kenya na Uganda. Hii ndizi hulimwa kwa wingi na hutumika kama chakula cha kawaida au tunda.

Hii ni tunda au mmea wa chakula kinachotokana na mti wa ndizi, na hii ndizi ni chakula muhimu katika maeneo mingi hakika. Ni kama imepika wakati wa kukatwa ,na wamekatwa wamepanga ni kama wanapeleka sokoni kuuza.

Hii ni tunda la mmea wa migomba linaloliwa na watu wengi duniani, inaitwa ndizi. Ndizi inaeza kuliwa ikiwa mbichi au imeiva.

Hapa naoana mkulima na huyo mkulima ako kwa shamba yake. Hapo shamba yake amepanda ndizi. Hiyo ndizi imemea na imekuwa tayari kupelekwa soko na kuuzwa na sahii anakata.

Hapa ni kipande cha ardhi kinachotumika kwa shughuli za kilimo kama vile kupanda mazao, kwa mfano mahindi, maharagwe na kufuga wanyama, na inaweza kua kilimo mseto.

Naona mwanamke ambaye anakamua ngombe amefunga miguu ya ngombe ya nyuma ili akamue. Kukamua ni kutoa maziwa kutoka titi ya ngombe kutumia mikono.

Hii ni mimea au matunda ambayo inapatikana kwa nchi nyingi kama Kenya, Tanzania na Uganda. Hii inatumika kama matunda au watu wengi wanatumia kukulia chakula na inaitwa ndizi.

Picha inaonyesha ng'ombe ambayo iko shambani imekula nyasi na maji ambayo ina relax na imelala chini na kuchukua vitamin D.

Hapa ni eneo la kilimo linalopandwa mimea ya ndizi kwa ajili ya chakula au biashara, ndizi ni zao za chakula muhimu katika eneo mingi hasa Thika mashariki, na hustawi vizuri katika maeneo mvua ya kutosha au mvua wenye rutuba.

Hapo naona watu watatu ambao wako shambani. Ni kama ni watu wakulima, hao watu wamekata ndizi yao na wakaleta chini kuhesabu hiyo ndizi na kupeleka sokoni kuuza ama kuweka nyumbani ili wakule.

Hapa inaonyesha sahani ama kitu ambayo watu wa zamani walikuwa wanatumia na walikuwa wanatengeneza kutoka nyasi na hizo na marara na vitu zingine mbali mbali na watu walikuwa wanatumia kuweka kitu.

Huu ni sehemu ya mmea wa mahindi inayojitokeza kwenye shina, likiwa na umbo la meno refu lenye rangi ya kijani kibichi. Majani haya yana kazi muhimu ya kusaida katika utengenezaji wa wa chakula cha mmea kupitia mchakato wa photosynthesis .

Hapa ni mahali ambapo ndizi huuzwa au kubadilishwa kati ya wakulima, wauzaji na wanunuzi, soko hili linaweza kua la jiijini, mjini, au hata la nje ya nchi.

Hii picha inaonyesha watu ama madaktari ambao wanaangalia maziwa. Maziwa kwa lab . Wanaangalia usafi wa maziwa chini ya microscope .

Hii ni ndizi ambayo imeiva, ni ndizi ambayo imekomaa na kufikia hatua ya kuliwa bila kupikwa, ina ladha tamu, ngozi laini, na rangi huabadilika kulingana na aina ya ndizi.

Vile naona hapa, hapa ni shamba ya ndizi na hiyo ndizi ambayo imewekwa karatasi juu yake ili iive hapo na ili wadudu wasiharibu hiyo ndizi.

Vile tunaonyeshwa hapa ni ndizi soko ya ndizi na kuna gari ambayo imeleta ndizi kutoka shambani na kuleta hapa kuuza hili wamama wachukue na kuuza ndizi.

Hapa ni shamba linalofungwa wanyama kama ng'ombe, mbuzi au ngamia. Kwa vile tunaona ni ng'ombe ajili ya kupata hii ya kufunga hawa ni kupata maziwa. Maziwa hayo huuzwa moja kwa moja au kuchakatwa kuwa bidhaa kama siagi, jibini, mtindi na maziwa ya unga.

Kwa hii picha, naona kwamba watu wanauza ndizi, matunda ambayo yanaitwa ndizi. Hii ndizi imeletwa toka shambani na imekatwa huko. Wameleta sokoni, ambapo wanauza.

Vile naona hapa ni shamba ya ndizi amabye ndizi inamea na hiyo ndizi bado haijatoa matunda , bado ni kidogo ama haijafika wakati ya kutoa matunda.

Hapa naona mama au mkulima ambaye ako kwa shamba yake. Shamba ni kipande cha ardhi kinachotumiwa kwa shughuli za kulima au ufugaji. Aina za matumizi ya shamba ni kilimo, ufugaji, bustani na mengine mengi.

Naona mtu ambaye anaweka maziwa pahali. Ni kama mtu kukusanya au kusambaza au kuuza maziwa kwa wateja wa duka au maeneo ya biashara kama hoteli na shule.

Watu watatu ambao wamevaa koti la maabara na hao wote wako hapo wakichemsha kitu ama pika kitu. Ni kama wanaangalia matokea ya kitu wakiweka kwa moto ama wanajipikia kitu.

Ni shamba ya ndizi. Ni eneo la kilimo ambapo wakulima hupanda na kutuza mimea ya migomba kwa lengo la kuvuna ndizi kwa matumizi ya nyumbani au biashara.

Hapa ni kipande cha ardhi ambacho kinatumika kwa ajili ya kilimo au kupanda mimea au ufugaji wa wanyama. Ni sehemu muhimu kwa uzalishaji wa chakula, mazao ya biashara na bidhaa nyingine zinazotokana na ardhi.

Hii nina aina ya shamba au eneo maalum aabalo limeandaliwa kwa ajili ya kufuga wanayama kwa kutoa maziwa. Mara nyingi ng'ombe wa maziwa lakini pia linaweza kua na mbuzi wa maziwa au ngamia.